Sehemu ya nje katika makazi ya watu, ikiwa imewekewa nguzo kubwa ya chuma, inayopitisha umeme na kusambaza katika maeneo mbalimbali, huku nguzo hiyo imechorwa alama za hatari.

Sehemu ya wazi ikiwa imewekewa mitambo pamoja na nguzo, zenye nyaya za umeme, zinazosambaza huduma ya umeme katika maeneo mbalimbali.

Sehemu ya barabara ikiwa imewekewa daraja, linalotumika kwa watembea kwa miguu na wanaotumia vyombo vya usafiri, huku pembeni yake kuna nguzo zilizowekewa nyaya ambazo zinasambaza umeme katika maeneo mbalimbali.

Sehemu ambayo ni makazi ya watu ikiwa imeekewa nguzo nyingi za umeme, zenye nyaya zinazosaidia kusambaza umeme katika maeneo mbalimbali.

Sehemu ya barabara, ikiwa inapitisha magari, huku imewekewa alama za barabarani, zinazotumika kusaidia usalama, kwa wote wanaotumia barabara hiyo.

Sehemu ya barabara, ikiwa imefungwa taa za juu za usalama barabarani, zenye rangi tatu, moja nyekundu, katikati ni njano na chini ni kijani. Huku zikitumika, kuelekeza magari.

Sehemu ya barabara, ikiwa imechorwa mistari mifupi yenye rangi ya njano na nyeupe, ikiwa ni sehemu ya kivuko, huku mtembea kwa miguu mwenye ulemavu wa macho akivuka kwa kutumia fimbo yake.

Sehemu ya barabara, ikiwa imechorwa mistari yenye rangi nyeupe na meusi ikionyesha kivuko cha waenda kwa miguu, huku magari yakiwa yamesimama kuruhusu watu kupita.

Mfanyabiashara wa usafiri anayetumia chombo cha moto aina ya pikipiki, akiweka katika chombo hicho majani ambayo yamekwisha katwa tayari na kuwekwa katika mfuko, kwa ajili ya kusafirisha kwenda eneo husika.

Mafundi ambao ni wataalamu wa ujenzi, wakiendelea kutengeneza barabara kwa mfumo wa lami, huku mashine ya kujengea barabara hiyo ikishindilia sehemu iliyokwisha kujengwa na wengine mafundi hao wakiendelea na shughuli zao.

Sehemu za barabara zilizojengwa kwa kiwango cha rami zikiwa zinaruhusu magari pamoja na vyombo vingine vya moto kupita, na katikati yake kuna sehemu yenye uwazi iliyoota nyasinyasi .

Eneo la nje, pembezoni mwa duka linalojishughulisha na uuzaji wa pikipiki, ikiwa wamesimama muuzaji pamoja na mteja wake wakikabidhiana kadi ya manunuzi.

Mafundi ambao ni wataalamu wa ujenzi, wakiendelea kujenga barabara, kwa mfumo wa zege. Huku pembeni yake kuna gari, linalochanganya zege hilo.

Sehemu kubwa ya dampo ikiwa na uchafu wa aina mbalimbali, huku watu tofautitofauti wakichambua takataka zinazoweza kutumika tena. Na pembeni yake kuna gari linalotumika kusafirishia uchafu huo kutoka kwenye makazi ya watu mpaka eneo hilo la kutupia.

Sehemu ya nje, katika nyumba ambayo ni makazi ya watu, ikiwa imewekewa mifuko meusi iliyojazwa uchafu wa aina mbalimbali na pembeni yake kuna pipa kubwa jeusi linatumika kuhifadhia maji.

Sehemu ya nje katika makazi ya watu, ikiwa imewekewa ndoo maalumu yenye mfuniko, ambayo inatumika kuwekea takataka, huku zikisubiri kupelekwa sehemu ya kutupiwa.

Sehemu ya ofisi, ikiwa imewekewa meza moja na kiti, na pembeni kuna shelfu lililofunikwa, huku katikati yake kuna ndoo ya chuma, maalumu kwa ajili ya kuwekea takataka.

Sehemu ya nje katika nyumba yenye makazi ya watu, ikiwa imejengewa kwa vumba maalumu, huku pakitumika kama sehemu ya kuwekea uchafu ili kusubiri kusafirishwa kupelekwa eneo la dampo.

Sehemu ya nje katika makazi ya watu, ikiwa imeegeshewa gari maalumu linalotumika kubebea takataka kutoka katika makazi ya watu kwenda sehemu ya kuhifadhia na kutupia takataka hizo.

Watu mbalimbali wakiwa wamevalia mavazi maalumu, huku wakiendelea kusafisha sehemu ya barabara kwa kutumia maji, sabuni pamoja na mafagio, na pembeni yake kuna maduka ambayo bado hayajafunguliwa.

Sehemu ya nje kwenye makazi ya watu, ikiwa imewekewa vyumba viwili vya dharura ambavyo vinatumika kama vyoo katika kusanyiko la watu.

Sehemu ya ndani katika eneo linalotumika kuhifadhia takataka za aina tofautitofauti, ikiwa limewekewa takataka hizo, ambapo wafanyakazi katika eneo hilo, wakichambua na kuweka vizuri, kwa ajili ya kusafirisha kupelekwa dampo na zingine kiwandani.

Sehemu ya pembeni katika barabara ikiwa imejengewa mtaro, ambao umezibwa kwa sababu ya takataka nyingi; huku ikipitisha maji kidogokidogo.

Sehemu ya nje katika nyumba za makazi ya watu, ikiwa imewekewa ndoo maalumu zinazotumika kuhifadhia takataka, huku zikisubiri kupelekwa sehemu panapotupwa takataka hizo.

Sehemu ya nje katika makazi ya watu, ikiwa imewekea dumu la plastiki lenye rangi nyekundu, pamoja na matairi huku kwa juu kuna mfuniko linalotumika kwa kuwekea uchafu wa aina mbalimbali.

Sehemu ya nje katika makazi ya watu, ikiwa imeegeshewa gari maalumu lenye rangi ya bluu, ambalo hutumika kunyonyea maji machafu na kupelekwa sehemu ya kumwagia maji hayo.